Kuna mtu akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa, Mhudumu amevaa shati la mistari na mwanamke anayepokea chanjo amevaa nguo nyeupe na kile kinachoonekana kama kitambaa kichwani.

Eneo la chanjo ama huduma ya afya ambapo watu wa huduma wawili, wenye barakoa wanaonekana wakichanja watu. Mwanamke mmoja ameshika shindano akiandaa kutoa chanjo .

Mgonjwa amelala kitandani akiwa na nyaya nyingi zikimzunguka labda kutoka kwa vifaa vya matibabu. Karibu naye mfanyikazi wa afya amevaa vazi kamili la kujikinga na barakoa akihudumia.

Chumba cha upasuaji kimejaa shuguli nyingi kikiwa na timu ya madaktari na wauguzi. Wote wamevalia sare za upasuaji zikiwemo kofia, barakoa na glovu.

Mazingira ya hospitali, labda chumba cha wagonjwa mahututi. Muuguzi au daktari amevaa vazi kamili la kujikinga. Anashughulikia vifaa vya matibabu karibu na mgonjwa. Kuna vitanda vya hospitali kadhaa vilivyoonekana na baadhi ya wagonjwa wamelala.

Kundi la watu wengi wakiwa wamekusanyika nje, wakihudumiwa kwenye kambi ya matibabu au kituo cha afya cha rununu. Kuna meza yenye dawa na vifaa vya matibabu mbele. Gari jeupe linaonekana kuwa gari la kubebea wagonjwa au gari la kliniki ya rununu.

Wataalam wawili wa afya pengine wanawake, wakiwa wamevalia fulana nyekundu na kofia za samawati wakitoa huduma za matibabu. Mmoja anaonekana akishika kivurushi cha dawa huku mwingine akishika kifaa kidogo.

Lori la kubeba wagonjwa lenye maneno, " mobile clinic ", yaliyoandikwa wazi upande wake. Nembo ya "Beyond zero" pia inaonekana, ikionyesha huduma za afya zinazotolewa. Gari lina dirisha lenye alama ya msalaba wa samawati.

Mdomo uliofunguliwa huku daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa akitumia kifaa cha meno. Meno yanaonekana meupe na safi. Kifaa kinachotumika ni kioo dogo, chenye mpini mrefu.

Hii ni ya ukaribu wa mdomo wa mtu anayetabasamu. Midomo imepakwa lipstick nyekundu inayong'aa na meno meupe safi yanayoonekana kwa wazi. Meno yanaonekana kuwa na umbo zuri na tabasamu linaonekana kuwa la kuvutia.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu, ikijikita kwenye mdomo, pua na kidevu. Midomo inaonyesha tabasamu pana, ikifichua meno meupe na safi. Pia inaonekana kuna nywele nyepesi za ndevu zilizokata vizuri karibu ya mdomo na kidevu.

Kuna kulinganisha tabasamu la mtu, ikionyesha mabadiliko ya rangi ya meno. Upande wa kushoto, una meno yaliyokolea na kuonyesha madoa kidogo, yakiwa na rangi ya manjano .Upande wa kulia yale yale meno, yanaonekana meupe zaidi ya safi yakionyesha matukio ya weupe kwa meno.

Kinywa kikifunguka kikionyesha meno meupe yanayosafishwa na mswaki wa rangi ya samawati na nyeupe. Mswaki unaonekana ikifanya kazi ya kusafisha meno. Mdomo unaonekana kuwa na unyevu.

Kinywa cha mtu aliyepiga tabasamu nzuri, meno yake yakiwa meupe na safi. Mikono miwili iliyovalia glovu za buluu inaonekana ikishika dhana za meno, ikionyesha kwamba mtu huyu yuko kwenye kliniki ya meno au anapokea huduma ya meno.

Mtu mwenye ngozi nyeusi akitumia kijiti cha asili kusafisha meno yake. Meno yake yanaonekana meupe na safi yakionyesha usafi wa kinywa. Mkono wake unaonekana ukishikilia kijiti hicho kwa umakini.

Mgonjwa akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Huku mtaalamu akimchunguza mdomo wake. Mkono wa daktari umevalia glavu nyeusi na anatumia kifaa kidogo cha meno kukagua meno ya mgonjwa.

Kuna seti ya vyombo vya meno vilivyopangwa kwa mstari, vyote vikiwa vya rangi ya fedha. Vyombo hivi ni pamoja na kioo cha meno chenye mpini mrefu na vyombo vingine vyenye ncha kali, vingine vikipinda na vingi vikiwa bapa. Vyombo hivi huonekana vikimetameta.

Eneo la ajali mbaya, labda barabarani. Mabasi kadhaa yameharibika vibaya, na vipande vya magari vimetapakaa kila mahali. Watu wengi wamekusanyika karibu, wengine wakiwa wamevalia mavazi mepesi wakitazama uharibifu.

Mtu pengine fanyakazi wa zima moto, akiwa amesimama katikati ya barabara iliyojaa mafuriko. Amevalia suti maalum ya samawati na njano. Karibu naye, kuna gari la magurudumu matatu, tuktuk, likiwa limekwama kwenye maji.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa kofia ngumu, za usalama, na fulana za usalama za rangi ya ngavu pengine wakiwa katika eneo la ujenzi au mradi. Wanaume na wanawake wako pamoja, wakionekana wakisikiliza au wakishiriki kwenye mkutano.

Gari la kubebea wagonjwa lililopakwa rangi nyeupe na manjano, likiwa na nembo ya Saint John Ambulance . Gari hilo lina taa za dharura za samawati na nyekundu juu yake.

Kundi la watu wawili wakipeana cheti. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye maandishi meza ndefu imejazwa vifaa mbalimbali. Tukio hili linaashiria mafunzo au mashindano ya huduma ya kwanza.

Kundi la watu wakiwa wamesimama ndani ya maji machafu ya rangi ya kahawia, ambayo yanaonekana kuwa mafuriko. Wamezungukwa na makazi duni yaliyojengwa kwa bati na mbao.

Kundi la watu wakipita kwenye maji mengi yaliyotuwama, yanaonekana kama mafuriko. Maji yana rangi ya udongo yakifikia magoti ya baadhi yao. Watu kadhaa wamevalia fulana za kuokoa maisha ya rangi ya chungwa kuashiria kuwa huenda ni wahudumu wa msaada ama wamejitayarisha kwa ajili ya usalama wao.

Wazima moto wanne wakiwa wamevalia sare na kofia ngumu za rangi tofauti kama samawati, chungwa na manjano. Wawili wao wako mbele mmoja akiwa ameshika kifaa kinachoonekana kama bomba au fimbo ndefu akielekeza kwenye mlango wa chuma wa jengo la kijani.

Eneo lililoathiriwa na marufiko makubwa, maji ya rangi ya kahawia, yamefunika barabara na kufikia hadi viwango vya chini vya nyumba, baadhi ya watu wanaonekana wakipita kwenye maji hayo, wakitembea kwa uangalifu.

Daktari au mtaalamu wa afya uiosha Mikono yake Kwa uangalifu mkubwa, amevalia sare ya kijani kipiji na kofia ya upasuaji, daktari huyu anaonekana akitumia sabuni ya mali kutoka kwenye kifaa kilichoshikiliwa ukutani

Mkulima amevaa kofia ya majani akivuna nyanya katika shamba lake. Ameinama akikusanya nyanya zilizoiva na kuziweka kwenye kreti ya mbao. Mimea ya nyanya imeungwa mikono kwa vigingi na nyanya nyekundu zinang'ang'ania kwenye mimea.

Mtoto mdogo mwenye nywele fupi akiwa ameinama anakunywa maji safi yanayotoka kwenye bomba la chuma, anaweka mikono yake chini ya bomba yakikusanya maji yanayomwagika.

Mtu akifanya kazi shambani, amevaa raba za buluu na kofia nyeusi. Ameinama akiguza udongo kwa kutumia mikono yake, akiwa na kinga mikono nyekundu. Mbele yake, kuna mimea midogo iliyopandwa kwa mistari nadhifu na nyuma yake kuna trolley ya kijani kibichi.

Chumba chenye ukuta wa manjano na mlango wa buluu uliyofunguka, ndani ya chumba hicho kuna meza na viti kwa upande wa kushoto kuna benchi la mbao, karibu na mlango upande wa kulia kuna kifaa cha buluu.

Eneo la nje usiku au giza, likionyesha barabara na majengo. Kuna magari machache yaliyopaki. Nuru hafifu inatoka kwenye taa za barabarani na madirisha ya majengo.

Vitanda vya hospitali vimepangwa pamoja na vifaa vya matibabu, vyote vikiwa tayari kutumika. Kila kitanda kina godoro la samawati na kingo za chuma. Vifaa kama vile mashine za kufuatilia wagonjwa viko karibu na vitanda, vikionyesha utayari wa kutoa huduma za afya.

Kuna chumba kinachoonekana kuwa maabara ua hifadhi ya sampuli. Kuna friji moja kubwa moja ikiwa na alama ya hatari ya kibayolojia. Pia kuna benchi la kazi lenye vifaa vya maabara kama vile mashini ya kusokota.

Troli ya matibabu inayotumika hospitalini, yenye droo nyingi za kuhifadhi vifaa. Droo hizi zina mpini ya rangi nyekundu na kijivu. Juu ya troli kuna sehemu ya kuwekelea vyombo, na kando kuna mlingoti mrefu wa kuning'inia chupa za drepu.

Mashine ya kisasa ya ufuatiliaji wa mgonjwa, inayotumika hospitalini. Chini yake inaonyesha grafu na namba mbalimbali, zikiwakilisha mpigo wa moyo, shinikizo la damu na viashiria vingine muhimu vya kiafya.

Chumba cha hospitali chenye vifaa vya matibabu. Kitanda cha hospitali kinaonekana kikiwa na mgonjwa amelala, ambaye sura yake haionekani wazi. Karibu na kitanda hicho, kuna mashine ya kupumua au kifaa kingine cha kufuatilia hali ya mgonjwa, kwenye skrini inayoonyesha grafu na nambari.

Vifaa vya daktari wa meno vilivyopangwa juu ya sehemu ya samawati isiyokolea. Upande wa kulia wa picha kuna sindano ndefu nyeupe na ncha ya samawati. Chini yake kuna kioo cha meno chenye mpini mweupe.

Kifaa kikubwa cha kichunguzi cha hospitali ikiwa na skrini inayoonyesha michoro ya data za kiafya imeunganishwa na nyaya mbalimbali na kimekaliwa na stendi yenye magurudumu.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu likiwa na skrini ya dijitali inayoonyesha matokeo. Nambari zinaoonekana ni Mia moja na nane na sitini na tisa zikionyesha shinikizo la damu. Kifaa pia kina mkanda mweusi wa kupima.

Vifaa viwili vya kusaidia kutembea vilivyowekwa ukutani. Kifaa kirefu chenye mpini ya kahawia uliong'ara na gongo la kutembelea, likiegemea ukuta wa rangi ya bluu.

Hiki ni eneo la matibabu au la kuhifadhi vifaa vya hospitali. Kwenye meza nyeusi kuna sanduku la glavu nyeupe na chupa kadhaa za majimaji. Katika tray ya manjano kuna sindano nyingi, baadhi zikiwa zimetumika au ziko tayari kutumika.

Hiki ni kifaa kilichotengenezwa na rangi ya kahawia na rangi nyeusi kikiwa kimewekwa juu ya sehemu ya mbao. Kifaa hicho kina mpini mrefu mbao na sehemu nyeusi iliyopinda. Waya za umeme za rangi nyekundu na nyeusi zinaonekana zikielekea kwenye sanduku dogo la kijivu upande wa kulia.

Bidhaa tatu za matibabu, zikiwemo vifaa vya kupima sukari mwilini. Katikati kuna kifungashio kikubwa cha on call plus blood glucose meter. Kikiwa na picha cha kifaa chenyewe, kinachoonyesha namba 58.

Hiki ni chumba kinachoonekana kama kliniki au ofisi ya daktari wa macho. Kuna mashine maalum ya uchunguzi wa macho ilivyowekwa juu ya meza nyeupe. Karibu na meza kuna viti viwili, kimoja kikiwa kitupu na kingine kikiwa na mtu aliyeketi.

Swali kubwa linauliza je, mkazo unakufanya uwe mgonjwa? Chini yake kabisa, kuna picha ya manamke akionekana amelala chini akionyesha kupumzika au kupata usingizi.

Wasichana wawili labda mtu na dadake, wamesimama mgongo kwa kamera, wakiangalia makazi duni au mtaa uliojaa nyumba. Mtoto mmoja amevaa sketi ya kijivu na fulana nyeusi, na mwingine amevalia suruali ya buluu na koti jeusi.

Huyu ni mtu aliyeshika uso wake kwa mikono yote miwili, nywele zake ndefu zinafunika sehemu ya kichwa chake, na ana pete mmoja, kwenye kidole. Nuru hafifu, inamwangazia, ikitengeneza vivuli vizito, vinavyoficha sura yake.

Tangazo la uhamishishaji wa afya ya akili kutoka wizara wa afya ya Kenya, kina sifa kikuu. Chini yake kuna picha ya mwanaume mweusi akiwa ameketi kwenye kiti akishika kichwa chake kwa maumivu au mawazo.

Mikono ya muuguzi mwenye glavu inaonekana ikimshughulikia mtoto mchanga. mtoto amelazwa kwenye kitanda maalum, labda chekecheke na anaonekana kutunzwa kwa uangalifu.

Mtu mzima akimshika mtoto mchanga aliyelala juu ya kitanda. Mtoto amevaa nguo za rangi ya waridi na jaje. Amelala juu ya blanketi la miraba. Mikono ya mtu mzima inaonekana ikimshughulikia mikono ya mtoto, pengine akimvalisha au kumtunza.

Tunaona daktari wa meno akiwa amevaa mavazi ya kujikinga, ikiwemo kofia ya samawati, barakoa na ngao ya uso. Anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa anaonekana kuwa na mdomo wazi, na daktari anatumia vyombo vidogo kinywani mwake.

Sehemu ya juu wa mwili wa mtoto mchanga. Ngozi ya mtoto inaonekana laini na nyororo. Kwenye bega la kushoto ya mtoto, kuna alama ndogo iliyoinuka. Inayofanana na kovu au kidonda kidogo inachopona.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, amevaa barakoa na kile kinacho onekana na kuwa kofia nyekundu. Mganga au nesi akiwa amevaa sare anaweka mikono yake juu ya mgonjwa labda akimfariji au kumpima.

Watoto wawili wamevaa barakoa, na wanasafisha mikono yao kwenye kifaa kikubwa cha kijani na buluu, kinachoonekana kuwa cha kunawa mkono. Mtoto wa kiume anaonekana akimimina maji, kutoka kwenye kifaa huku mtoto wa kike akingoja kwa subira nyuma yake.

Mwanamke mchanga ameketi mbele ya kikundi cha watoto wadogo. Anaonekana akizungumza au kufundisha, huku watoto wakimsikiliza kwa makini. Wote wamekaa chini. Nyuma yao, kuna ukuta wa matofali ya udongo na mlango wa mbao ya rangi ya samawati. Mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini au umaskini.

Kituo cha kunawa mikono kikiwa na ndoo kubwa ya samawati juu iliyoshikiliwa na fremu nyeupe na chuma. Chini ya ndoo hio, kuna bomba la maji na chupa ya sabuni na maji iliyoshikiliwa pembeni.

Mguu mmoja, huenda wa binadamu, ukiwa umekaa kwenye sehemu yenye uso mweusi. Mguu unaonekana kuwa imevimba kidogo, hasa eneo la kifundo cha mguu. Rangi ya ngozi ni ya kawaida.

Sehemu ya chini ya mtu akiwa amebeba mpira wa kikapu mkononi mwake. Amebeba pia begi jeusi la mazoezi lenye alama ya Nike enye rangi ya kijani kibichi.

Mashine ya mazoezi ya uzito maarufu kama Smith mashine . Mashine kubwa nyeusi na imara inayotumika kwa mazoezi mbalimbali ya kuinua uzito. Ina pau ya chuma inayoteleza juu na chini kwa usalama, ikiwa na diski ya uzito zilizowekwa pande mbili zake.

Miti wa mpapai uliojaa matunda, ukiwa umesimama wima majani yake ni makubwa na ina enye rangi ya kijani kibichi, huku baadhi yakionyesha rangi ya kahawia. Matunda ya paipai iliokomaa na mabichi yanaonekana yakiningi'nia kwenye chini la miti.

Kuna mmea wa pilipili unao onekana kuwa na pilipili nyingi za kijani kibichi, zikininginia kwenye matawi yake. Mmea una majani mengi ya kijani kibichi na umeota kwenye udongo wenye rangi ya kahawia.

Mimea mingi yenye majani mabichi na machache yaliyokauka ikiwa kwa wingi. Inaonekana kama bustani au eneo la wazi lenye mimea asili. Kuna mwanga mkali wa jua unaopenya kupitia majani ukiunda miale inayo onekana.

Shamba la vitunguu maji lililopandwa kwa safu na majani marefu ya kijani. Udongo unaonekana kuwa na nyasi na magugu machache yaliyochanganyika. Kwa mbali kuna ua wa mbao na baadhi ya mimea inaonekana kuanza kukauka kidogo.

Mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikiwa zimeganda kwenye mti wa ndizi. Chini ya mkungu kuna ua la ndizi lenye rangi ya zambarau. Majani makubwa ya kijani na yaliyokauka ya mimea wa ndizi yanonekana pembeni.

Mmea mdogo wenye majani mapana ya kijani kibichi uliopandwa kwenye udongo wenye mawe na nyasi kavu. Majani ya mmea yana muundo wa kipekee na yanaonekana kuwa na afya.